Kitabu hii tumeonyeshwa hapo imeandikwa hapo juu juu Nyota ya Kiswahili kitabu cha mwanafuzi gredi ya pili na imeandikwa 2. Kuna farasi mbili tena na watu ambao wako juu ya hizi farasi.

Hii karatasi yenye inaonekana ni karatasi ya mtihani ikionyesha Kuna holy bible yenye imechorwa , tena tunaona encolour the sun imekalariwa na imeandikwa mbili na mbili zingine za chapata.

Mwenye alikuwa anaruka tunavyoona ameanguka kwa hii mchanga, vumbi zimeenda juu. Anaonekana kufanya mazoezi. Ako peke yake kwa hii uwanja tena ni uwanja kubwa, inaonekana ni uwanja wa Kenya tunavyoona rangi zilizopakwa kwa viti.

Hawa ni wachezaji kutoka timu moja. Wao wamevaa sare zinazofanana ikionekana wote wanatoka timu moja alafu wakiwa katikati uwanja. Wao wamesanyika katika kundi moja huenda wanaomba ili wakati anapo uchezaji inaanza wakiwa wako tayari kuchezea timu yao.

Mahali ambayo inaweza kuwa shule ama mahali watoto wanachezea, kuna njia inayoenda mahali watoto wanacheza. Kuna vitu mingi na kuna zenye zinaonekana kidogo, kuna maua iliyokatwa vizuri na ndani tunaona vitu zingine za watoto kucheza.

Mama mmoja amekaa pale, halafu nyuma yake kuna mashine ama vitu ambazo hutumiwa kufanya mazoezi, nowonder huyo mama alikuwa anafanya mazoezi ilihali amekaa pale akipumzika, yeye ameshika mkono wake nowonder ameumia ama anapumzisha mkono.

Hawa ni viongozi wa jahuri wa kenya wakiongonzwa na aliyekuwa rais wa jamhuri wa kenya Uhuru Kenyatta. Halafu kando yake kuna kiongozi wake, wote wakiondoka huenda wameondoka mkutano ama wakiwa wanaenda mahali.

Hawa ni wanariadha, wakiwa katika kiwanja wanakimbizana. Ikiwa ni wa lemavu wote wamefunga macho ,alafu pale mbele yao ameandikwa shati yake Kimani huenda ni Mkeny. Nimeona kua ni wanariadha wa nchi ya Kenya.

Hapa tunaona hii kabati, inakaa kabati ya shule. Kuna kitu kama faili zilizo ndani zimepangwa, tena kuna zenye zinakaa laptop za shule za watoto, tena tunaona kuna kiti iliyo karibu, kiti ya shule iliyo karibu na moja ya sanduku zilizo kando.

Hii ni kitabu ya kidato cha nne ya darasa la nne, kitabu hiki huwa inatumika kusoma na wanafunzi wa darasa la nne ama unaweza kuwa mwalimu huwa anatumia kitabu kuwafunza wanafunzi wake pale darasani.

Hawa ninmashabiki ambao wakekuja kwa wingi ili kuonyeshwa sapoti ama kuwa kuna wachezaji wowote unafanyika hapo kiwanja ama inaweza kua kuna kiongozi pale amekuja kuongelea siasa, wamekuja kwa wingi kuonyesha upendo ama sapoti kwa ile timu ambayo wangependezwa.

Basi ambazo zimeonekana hapa ni nyumba gorofa tatu, zenye zikona mlango upande moja zimeda zakufana zote ni mlango jekundu. Kila moja ya hizi mlango ikona karatasi, ya katikati ikona karatasi mbili zingine zikona karatasi moja moja. Hizi mlango pia zikona dirisha zenye zimefanana na ni dogo dogo na ni za juu.

Hapa kuna kijana mmoja ambaye amevaa sare zake za kucheza akiwa amevaa shati lake limeandikwa kenya huenda yeye ni mchezaji wa mpira ya mguu akiwa pale kiwanja akicheza kivyake akiwa anafanya mazoezi.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wakiwa wameeka bendera yao Kenya. Wanaweza kuwa waeibuka ushinda manake wamefurahi. Wengine wamebeba maua alafu kuna kiongozi wao wa timu ya mchezo wote wakiwa wanashehekea ushindi wao.

Huyu ambaye ameonekana kutaka ameona picha ako kwa bahari ako na jahazi anaonekana ni ako kwa mashindano ya mambo chezo fulani. Ameishikilia hizo vitu za jahazi vizuri na kugona picha na kuweka vidole zake juu mbili.

Hawa ni wachezaji wa wanariadha. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama pale kama amevaa shati lake amabalo limeandikwa Kenya. Nyuma yake kuna wanaume wawili alafu kando tena kuna msichana hao wakiwa wanakimbia katika uwanja.

Ukuta hili picha iliyowekwa kwa ukuta imeandikwa juu our forest, our future, a forest is an area covered with many trees kuna maandiko zimeandika types of forest threats for forest conservation, importance of forest, how can we conserve our forest .

Hii ni kitabu ambayo mara kwa mara hutumiwa na darasa la pili, hii ni kitabu ambayo mwalimu anaweza kuwa kufunza wanafunzi wa darasa la pili ama wanafunzi wa darasa la pili huwa wanaisoma.

Hapa ni shule ,gwaride kwa shule ambapo kumenyamaza na ni kusafi. Huenda wanafunzi hawako ama wameenda nyumbani, pale kuna mlango ambayo imefungwa halafu tena hapa kuna bendera ambayo imesimama pale na maua ambayo imependeza.

Nyumba yenye inaonekana upande kidogo sana inaonekana inaonyesha inaweza kuwa ni shule, kuna maandishi, kuna mchoro zilizo juu imeandikwa Noah's ark na wakachora, kuna samaki, kuna wanyama zingine. Mbele ya mlango ya hili nyumba pia tunaona kuna maandishi tu za shule.

Hili tunaona kuna rula iliyowekwa katikati ya hili bao. Tena kuna maandishi zilizoandikwa Ijumaa Februari 2025 Swahili herufi ndogo hutumika na kuna tunaona kuna herufi zimeandikwa kwa ubao.

Mama huyo ambaye amevalia nguo yake ya Kenya anaonekana ameshikilia bao liko na maandishi Paris 2024 Qualified alafu ametabasamu sana. Kando yake bahari .

Kiongozi huyu ambaye amesimama kwa hii karibu na hii meza tunavyoona anahudhuria ni kama kuna watu ambao anawaongelesha kwa nyuma yake kuna kitambaa kubwa imewekwa iko na maandishi mengi imeandikwa KISE conference, theme empowerment and engagement in mental of children with disabilities.

Wachezaji hawa tunavyoona, wako wamekalia hizo viti za walemavu. Kuna ambao wamesimama nyuma yao. Tena tunaona kiongozi aliyekuwa gavana, Mike Mbuvi Sonko. Katikati yao, ameshikilia mkono yake juu.

Mama amevalia shati yake nyekundu na viatu yake nyekundu. Amekalia juu ya meza, anaonekana ni mfupi sana. Kuna tena vitu vya kufanyia mazoezi kando yake. Anaonekana kutoka kufanya mazoezi.

Inaonyesha huyu mama ambaye amekaa juu ya hii jahazi, hao wawili wamevaa nguo yenye imeandika Kenya nyekundu, tena kuna huyu ambaye amevaa nguo za kupiga maji ambaye amevaa tena nguo ziko na rangi ya nyekundu, kuna mwenye amesimama kando yao pia.

Meza iliyowekelewa kwa ukuta, meza refu sana kuna tarakilishi zilizowekelewa juu na tena tunaona juu yake kuna kitu kama mbao halafu kando ya hii meza tena viti zenye zimeonekana kidogo.

Kuna maandiko zimeandikwa juu kabisa kwa ukuta tena zilizo katikati Ocober , November , December na kuna yenye zimeandikwa kwa ubao twenty twenty five list eight home work na zingine ziko chini hazijaonekana .

Wache wanaume wawili, wote wakiwa katika baiskeli. Huenda wako katika uwanja ama washindana katika wanashindana katika mchezo wa kushindana kwa baiskeli. Mmoja amemshinda mwingine, yaani mwingine ako nyuma yake wakishindana.

Huyu mwenye amekalia kiti cha watu walemavu ama walio na shida. Tena tunaona ame kuna vitabu yenye amewekelea kwa miguu yake. Vitabu zenye hazijafanana ama hazijatoshana kuna mkubwa, kuna ndogo, kuna nyembamba na kuna zenye ziko.

Wamevalia nguo zenye zimefanana. Kila mmoja wao kuna mbila yenye iko mbele yao. Wengi wao tunaona ni walemavu. Kuna wenye tu wako sawa. Inamaanisha wanawafunza hawa wengine wenye ni walemavu. Tunaona pia wamevaa bendera la Kenya kuonyesha ni watu wa Kenya.

Karatasi yenye tumepewa hapa. Kwa hili karatasi kuna nambari tatu na kuna nambari nne. Kwa nambari tatu ni caterpillar . Kwa nambari nne ni alligator . Halafu tena tunaona kuna hesabu zilizo chini ya hizi wanyama.

Hapa tumeonyesha kabati. Kabati yenye tunaona kuna faili juu na kuna faili iliyo katikati. Kuna tena kitu ya kuchotea maji. Kwa ukuta kuna maandiko inaonekana hapa inaweza kuwa tu ni shule. Hivyo tunavyoona maandiko zilizo kwa ukuta.

Tunaonyeshwa bao. Kwa hii ukuta kuna bao nyeupe. Kwa hili upande kuna maandishi zimeandikwa hazijaonekana vizuri. Kando kabisa tunaona kuna kitu ya kuna ndoo ya kuosha nyumba na tena kuna mlango yenye imefungwa.

Dada huyu mwenye tunaona amekaa ama anaendelea kukimbia imeandikwa Kenya. Tena tunaona amekaa amefungua mdomo yake anakaa kuchoka sana. Imeandikwa Wesley Kimeli House Nationality Kenya, New Sport Bara Athletics.

Anakaa kiongozi ambaye amesimama anaonekana kuongelesha walio mbele yake. Tena kuna karatasi yenye ameishika kuna vitu zimeandikwa tena kwa ubao lililo nyuma yake Kenya Institute of Special Education .

Nyumba hii refu sana ya ghorofa, inakaa gorofa tatu, kuna madirisha zenye zimefanana, kuna zenye zimefunguliwa pande ya juu pande tena kuna mbao hapa chini karibu na maua imeandikwa please pass through the office , kunaanisha inaweza kuwa ni shule.

Hii ni mlango, mlango yenyewe iko na rangi nyekundu. Tunaona kuna kitu imewekwa kwa mlango. Welcome, when you enter this room, learning is fun. Cooperation is expected. Our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say. Tunaona kila neno inaonyesha kitu yenye na maana yake.

Hapa yenye tumeonyeshwa hapa ni lango yenye iko na kitu kama karatasi yenye imekaa kwa barabara hapa chini, tena imeandikwa wear a mask juu kuna tena kitu kama mbao nyeupe imeandikwa chemistry lab, biology lab .

Hapa kwa hii meza ni tarakilishi iliyo juu ya meza na kuna kitu kingine iliyo juu ya meza. Hapa inaeza kuwa ni meza ya shule ama ni meza yenye ilo kwa mahali kama kampuni. Tena kando kidogo kuna kitu kama, kuna kitu kama kitambaa iliyo kando.